Huyu ni mgonjwa ambaye amelazwa kwenye wodi. Mgonjwa huyu amefungwa bendeji na huenda alipatikana katika ajali au chochote kile ambacho huweza kumsababishia maumivu na athara kwenye miguu. Hapa ni katika hospitali.

Kuna mchoro wa mwanamke pamoja na mtoto ambao wamelala kwenye godoro . Hawa wawili wako ndani ya godoro ambalo limezingirwa na neti. Mara nyingi hizi ni mbinu za kuhakikisha kwamba watu wanazuiliwa kutokana na magonjwa kama vile malaria.

Rekodi za wagonjwa zinaandikwa kwenye kitabu maalum. Rekodi hizi huweza kuwa nambari ya simu pamoja na tatizo la mgonjwa husika. Rekodi hizi huandikwa daktari anapoelezewa na mgonjwa wakati huo huo.

Kuna mhudumu wa afya pamoja na mwanamke mwingine ambaye ameketi kwenye kiti. Wote wamevalia barakoa Kwa pamoja .Mhudumu huyu wa afya anamdunga sindano mwanamke huyu kwenye upande mmoja wa bega. Mara nyingi hii ni katika harakati ya kuwashuglikia watu wazima na kuwapea huduma za afya.

Mhudumu wa afya amemshkilia mgonjwa kwenye mgongo wake, mgonjwa huyu anaonekana kujiegeza kwenye vyuma maalum. Hapa nikatika chumba cha hospitali au wodi.

Kuna watu wawili ambao wamevalia barakoa, watu hawa wanaonekana kuwa na mahusiano au mazungumuzo kuhusu mambo tofauti yaweza kuwa ni mambo ya ki afya mmoja ni muhudumu wa afya na mwingine ni mgonjwa ambaye anahudumiwa.

Hapa ni hospitalini mhudhumu wa afya amejifunika na kujizingira vizuri huku akimhudumia mngonjwa ambaye amelaswa kwenye kitanda maalum. Mhudhumu huyu pia amevalia glovu. Mngonjwa huyu naye amelaswa na kuwekewa vitu tafauti kama vile mirija ambayo zinasaidia kuhahikisha kwamba afya yake inashukulikiwa.

Kuna wahudumu wa afya ambao wameketi wakizingira meza. Meza hii ina vitu tofauti kama vile maji, madawa, pamba pamoja na vitu vinginevyo. Mara nyingi hizi ni huduma ambazo huletwa katika sehemu za mashinani kuhakikisha kwamba hata watu wanaokaa sehemu hizo wanaweza kupata huduma za afya.

Kuna wahudumu wa afya ambao wamevalia barakoa. Wahudumu hawa wamekuja katika shughuli za afya za mashinani. Kuna mwanamume ambaye ameketi kwenye kiti . Mhudumu mmoja anamshughulikia huyu akipima joto na vitu vingine kupitia mashine maalum.

Hili ni gari la kiafya la kusafiri. Gari hili kwa mara nyingi huwa na vifaa tofauti vya kuhakikisha kuwa huduma za afya zinaweza kutolewa kwa wagonjwa pale popote. Madaktari mara nyingi huliabiri gari hili nakutoa huduma za afya popote.

Afisa wa afya ametembelea mama nyumbani kwake. Afisa huyu amevalia barakoa na anamhudumia mama papo hapo alipoketi nyumbani kwake. Wakati huu ni wakati wa mchana.

Kuna gari ambalo limeandikwa Beyond Zero ambalo limesimama. Kando ya gari hili kuna wale wanawake ambao wameketi. Katika lango la kupanda gari hilo kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa. Gari hizi mara nyingi huwa ni zile za kupeana huduma za afya zinapo safiri.

Gari la matibabu ya kusafiri la Beyond Zero limesimama uwanjani. Kando ya gari hilo, kuna watu ambao wamekusanyika ili kupokea matibabu. Hii ni njia mojawapo ya kufikisha huduma za afya upande wa mashinani.

Kuna wanawake watatu ambao wamesimama kando ya bango ambalo limeunganishwa kwenye kitu maalumu. Wanawake hawa mara nyingi ni wa hudumu ya afya ambao husafiri kuhakikisha kwamba hata wale wanaokaa mashindani wana uwezo wa kupata huduma za afya.

Huyu ni daktari wa meno. Daktari huyu amevalia barakoa pamoja na glavu. Daktari huyu anashika chombo ambacho kina meno tatu tofauti. Hii ni njia moja ya kuwafunza wagonjwa au watu kuhusu afya ya meno.

Huyu ni mtu ambaye anatafuna kijiti maalum. kijiti hiki mara nyingi kinatumika katika kusafisha meno. Mara nyingi hii ni aina ya mbinu za kiasili ambazo zinatumika katika kuhakikisha kwamba meno pia inaweza kutunzwa na kupata afya yake maalum.

Kuna midomo ambayo imefunguliwa vyema. Meno yanaweza kuonekana. Mena haya yana uchafu pamoja na afya ambayo imedhoofika. Baadhi ya meno haya ina rangi tofauti na rangi ya meno ya kawaida.

Hivi ni vifaa vinavyotumika huduma ya afya ya meno. Mara nyingi hizi hutumika na daktari husika wa meno. Vifaa hivi ni kama vile makasi, vioo pamoja na vinginevyo ambavyo hutumika katika kuchunguza na kutibu maumivu pamoja na magonjwa tofauti ya meno.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevalia glovu. Daktari huyu ameshika chombo maalumu kwenye mkono wake. Mbele yake kuna vyombo vinginevyo kama vile makasi ambazo hutumika hasa katika shughuli zake anapowahudumia wagonjwa.

Mgonjwa ameenda kumtembelea daktari wa meno. Mgonjwa huyu ameketi na kufungua mdomo wake kiasi kikubwa ili kuonyesha meno yake. Daktari huyu amevalia glovu na amebeba vifaa maalum vya kuweza kumuhudumia mgonjwa.

Kuna mtu ambaye ameenda kumwona daktari wa meno mtu huyu anasafishiwa meno yake kupitia kifaa maalum ,amefungua mdomo ili kuhakikisha kwamba daktari ana uwezo wa kuyaona meno yake ili ayasafishe vyema.

Midomo imefunguliwa kwa kiasi kikubwa na meno inaonekana. Mkononi kuna mswaki ambao unatumika kusugulia meno. Mara nyingi hii ni afya inayopeanwa kuhakikisha kwamba meno ina usafi.

Hii ni meno ambayo iko katika upande wa mbele wa mdomo. Kuna upande moja ambayo kuna meno iliyo safi na upande mwingine ambao meno ni machafu, hii mara nyingi ni huduma ya afya ya meno.

Kuna mtu ambaye amefungua midomo. Midomo hii inaonyesha meno. Meno haya ni safi. Hii ni katika hali ya kuchunguza, kudhibiti uchafu ambao unaeza ukasababisha magonjwa ya meno.

Kuna daktari wa meno ambaye amevalia barakoa na glovu na huku ameshika vifaa maalum kwenye mikono yake. Kuna mwanamke ambaye amaupanuma midomo yake ili daktari aweze kuchunguza. Mara nyingi izi huwa ni huduma za kuhakikisha kwamba afya ya meno inazingatiwa.

Kuna watu ambao wako katika sehemu ambayo ina mafuriko. Katika sehemu hii ya mafuriko kuna miti ambayo pia imezingirwa na maji. Watu hawa wamevalia nguo zenye misimbo ya rangi nyekundu na pia watu hawa ni kama wanajaribu kumwokoa mtu ambaye ako kwenye mti.

Kuna sehemu ambayo imejaa mafuriko. Sehemu hii ina watu ambao wamezamia ndani ya maji. Kando ya hao ambao wamezamia ndani ya maji kuna wengine ambao wamesimama ndani ya maji. Mara nyingi mafuriko ni mojawapo ya vitu ambavyo husababisha uharibifu mkubwa.

Kuna mlipuko ambao umetokea karibu na barabara kuu. Mlipuko huu umezua moshi mingi ambayo imeinuka kuelekea juu. Pia kuna moto ambayo inawaka kwa kiasi kikubwa. Watu wamesimama huku wakiangalia mlipuko huu.

Hapa ni kando ya barabara. Kando ya barabara hii kuna ajali ambayo imetokea. Ajali hii imehusisha gari ndogo pamoja na vitu vingine ambavyo vimeweza kuharibika. Kuna watu ambao wamekuja kushuhudia pamoja na kushughulikia maharibiko haya.

Kuna lori ambazo zinaelekea upande mmoja; lori hizi mara nyingi hutumika kupeana huduma pale ambapo visa vinatokea bila kupangiwa. Visa hivi huweza kuwa ukame, mafuriko na hata mengineo ambayo hutokea bila kupangwa.

Kuna watu ambao wameketi kwenye udongo. Miongoni mwa watu hawa kuna mwanamke ambaye amejifunika shuka kwenye upande wa nyuma wa kichwa pamoja na kwenye mabega. Kando ya mwanamke huyu pia kuna mwanamume ambaye anaandika kitu kwenye kitabu.

Hii ni sehemu ambayo ina mafuriko. kuna wanume wawili ambayo wameshikilia mwanamke mmoja, hawa ni kama wanamuokoa mwanamke huyu ili asiweze kupitwa na maji. Mafuriko husababisha uharibifu mkubwa na athara kwenye mazingira.

Kuna ndoo ambayo imeandikwa unicef. Ndoo hii imefunguliwa ambapo kuna kijana anayetumia maji hayo kuoshea mikono yake. Hii ni mbinu moja ya kuhakikisha kwamba hata baada ya visa tofauti vya anga bado watu wanauwezo wa kupata vitu wavyohitaji kama vile maji.

Miti imemea katika shamba. Shamba hili linaonekana kuwa limekauka kutokana na kiangazi au kutotunza mazingira kwa njia inayofaa. Kuna mnyama pia ambaye amelala chini inaonekana kwamba amekufa kutokana na kiangazi.

Kuna taka ambazo ziko ndani ya lori. Kando ya lori hili, kuna mengine ambayo yako kwenye magunia na mapipa. Kuna watu ambao wamesimama kando ya taka hizo zilizo kwenye gunia. Watu hao wanaonekana kuwa ndio wanayoyashughulikia taka hizi. Hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba mazingira yanazingatiwa kwa kupunguza uchafuzi.

Sehemu hii iko katika ndani ya maji. Sehemu hii inaweza kuwa katika bwawa au sehemu yoyote ile iliyoko na maji mengi ambayo yamesimama. Kuna mimea ambayo imenawiri pamoja na samaki aina mbalimbali.

Kuna ambulensi ambayo imesimama kando ya jengo la hospitali. Kando ya ambulensi hii kuna watu ambao wamesimama na mmoja ambaye ameketi kwenye kiti maalumu cha walemavu wa miguu au wale wasio na uwezo wa kutembea kwa sababu tofauti tofauti.

Hapa ni kwenye hospitali. Chumba hiki kina mashine ambayo hufanya shughuli tofauti tofauti. Mara nyingi mashine hii hutumia stima au umeme ambayo uhakikisha kwamba wanaweza kuendeleza shughuli zao.

Hapa ni katika hospitali. Sehemu hii inahusika na vifaa tofauti ambavyo vinatumika katika shughuli za kiafya. Baadhi ya vifaa hivi ni kama chombo maalum ambacho watoto waliozaliwa na upungufu huwekwa ndani. Kuna mhudumu wa afya ambaye ako katika sehemu hii.

Hii ni wodi katika hospitali. Mara nyingi, wodi huwa ni sehemu za kuwalaza wagonjwa ambao wanahitajika kuhudumiwa kwa siku zaidi, wanapoendelea kupata matibabu yao. Kuna mgonjwa ambaye amelala kwa hili kitanda na muhudumu ambaye anamshughulia. Mkono wake umefungwa bandeji ambayo inaweza tokana na ajali.

Hiki ni chombo ambacho hutumika hasa na wale watu ambao wana upungufu wa kusikia. Mara nyingi chombo hiki huekwa kwenye sehemu ya nyuma ya masikio na ata ikatumika ili kumsaidia anayeitumia katika kusikiliza na mazungumzo yake.

hapa ni katika hospitali sehemu hii ina vyombo na mashini tofauti tofauti baadhi ya mashini hii hutumia stima kuna mhuduma wa afya ambaye anaonekana kuwa akifanya au kusafisha chombo maalum

Hapa ni katika hospitali. Chumba hiki mara nyingi hutumika katika kushughulikia vifaa na bidhaa tofauti ambazo huwa zimenunuliwa ili zitumike katika hospitali. Bidhaa hizi kama vile dawa mara nyingi huwa na sehemu maalum ambako zinawekwa.

Hapa ni kwenye hospitali, kuna chombo cha kielektroniki ambacho kimewekwa juu ya meza. Mara nyingi chombo hiki hutumika ili kupima uzito hasaa ule wa mtoto. Mbele ya chombo hiki kuna cheti ambacho kinaonyesha shukrani kwa mhudumu wa afya husika.

Hiki ni chombo kinachotumika na wahudumu wa afya. Mara nyingi chombo hiki huwa na sehemu inayoonyesha tarehe pamoja na jinsi au namna ambavyo moyo inadunda. Mara nyingi sehemu nyingine huwa inafungiwa pale karibu na bega kwenye mkono ambapo huweza kutumika kwa kuunganishwa na kingine.

Hiki ni chombo cha kieletroniki ambacho kinakaribia kufanana na kompyuta. Chombo hichi hutumika hospitalini ili kudhibiti na kuangazia aina tofauti za matibabu pamoja na pia kudhibiti viwango tofauti vinavyo husika na matibabu ya mgonjwa, hivi huweza kuwa kama vile kiwango cha sukari.

Hapa ni katika hospitali, kuna vifaa tofauti ambazo hutumika katika huduma za afya. Baadhi ya vitu hivi ni kama vile chupa ambazo zina dawa, sindano pamoja na glovu ambazo huvaliwa na wahudumu wa afya.

Hapa ni kwenye hospitli. Sehemu hii ina vyombo tofauti ambayo vinatumika katika huduma za afya. Baadhi ya vyombo hivi na vifaa hivi vinatumia stima. Pia kuna mhudumu wa afya ambaye anaonekana kutumia chombo kimoja.

hapa ni katika hospitali, chumba hiki kina machine maalum. Machine hii mara nyingi hutumika katika huduma za afya, kama vile kupima na kudhibiti shughuli tofauti tofauti. Machine hii hutumia umeme.

Hapa ni kwenye haspitali, kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia glovu pamoja na barakoa, pia kuna mgonjwa ambaye amejilaza kwenye kitanda. Mara nyingi hizi hua ni huduma ambazo zinatolewa kwa wagonjwa ambao wana maumivu ambapo wanataka huduma za kibinafsi kutoka kwa daktari.

Hii ni dawa aina ya Panadol Extra. Dawa hii mara nyingi hutumika ili kutuliza maumivu ya kichwa. Dawa hii huwa ni aina ya tembe ambazo humezwa mtu anapohisi maumivu yake. Dawa hii mara nyingi hupatikana katika maduka na huwa si lazima mtu kuandikiwa maagizo na daktari.

Hii ni dawa ya vitamini. Vitamini hii ni aina ya b 5 na dawa yenyewe inauzito wa miligramu Mia sita tisini. Vitamini hii husaidia sana katika kuboresha afya hasa kukinga dhidi ya magonjwa.

Kuna mikono minne katika sehemu moja. Mikono miwili imevalia glovu na mingine mawili hayana chochote. Mara nyingi hii ni katika hali ya mhudumu wa afya kumshughulikia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa amedungwa sindano kwenye kidole kimoja na damu inachukuliwa kupitia mrija.

Kuna mhudumu wa afya, ambaye amevalia barakoa. Mhudumu huyu anampea mtoto chanjo au dawa maalum kwenye mdomo wake. Mara nyingi hizi ni hatua za serikali za kuhakikisha kwamba hata watoto, wanapata chanjo zinazozuia magonjwa tofauti wanapoendelea kua.

Hapa ni katika sehemu ya kushughulikia afya ya watoto. Daktari amesimama huku akiwaongoza katika vitu tofauti. Watoto hawa wameketi kwenye meza na wanafanya vitu tofauti kama vile kuchora au kupaka kutumia rangi kwenye karatasi.

Hapa ni kwenye hospitali. Sehemu hii ina vitanda vingi ambapo wagonjwa hulazwa. Kuna mhudumu wa afya ambaye anaongea na mama aliyebeba mtoto. Mhudumu huyu wa afya amevalia sare inayoonyesha kwamba bado yeye ni mwanafunzi.

Hapa ni katika hospitali kwenye kitengo cha kuwahudumia watoto. Mtoto amelazwa kwenye sehemu maalum ambapo anahudumiwa kwenye mkono. Hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba watoto pia wanapata afya inayofaa.

Kuna kifaa maalum ambacho kina ndoo pamoja na mfereji. Chini ya mfereji huu kuna beseni ambayo imewekelewa kwenye sehemu maalum. Kando ya beseni hii kuna sabuni amabayo inatumika kunawia mikono. Mara nyingi hizi ni hatua za kuhakikisha kwamba kuna usafi kwa kuosha mikono.

Tenki ya maji imefunguliwa na Kuna mtu ambaye anatumia maji hayo kuosha mikono yake .Kando ya tenki hilo Kuna sabuni .Hii ni njia mojawapo ya kukinga afya kwa kusafisha mikono.

Hii ni chombo ambayo inatumika katika mazoezi. Mara nyingi chombo hiki huwa ina sehemu ambayo hukaliwa na kisha mtu ambaye anafanya mazoezi akaviinua chuma kueleka upande mmoja hadi upande mwingine.

Kuna mwendeshaji wa baiskeli ambaye amesimamisha baiskeli yake katikati au kando ya barabara. Mwanariadha huyu anaonekana kuwa na maumivu kwenye upande wake wa mgongo wake ambao ameshikilia. Wakati mwingine magonjwa yanaweza kupatikana hata katika zile harakati za spoti.

Kuna kitu ambacho kina neti pamoja na vyuma vilivyounganishwa. Mara nyingi hiki hutumika katika uwanja wakati wa michezo. Wachezaji hufunga mbao Kwa kuingiza mpira na kutikisa neti hii.

kuna wanariadha wawili ambao wako katika barabara. Kuna mwanariadha mmoja ambaye amesimama na mwengine ambaye amechuchumaa. Aliyechuchumaa amemshika mwengine kwenye goti na sehemu moja ya mguu. Aliyesimama anaonekana kuwa na maumivu.

Hili ni shamba ambalo lina mimea tofauti. Mimea hii ni kama vile mboga na vitunguu pamoja na dawa za kiasili. Dawa hizi huaminika sana kulingana na matibabu ambayo hutokana na mimea hii ya kiasili.

Kuna mimea ambayo imenawiri katika sehemu moja. Mimea hii mara nyingi hutumika katika matibabu ya kiasili. Matibabu haya huhusisha magonjwa tofauti ambayo huwa si lazima yatibiwe hospitalini.

Huu ni mmea ambao umenawiri katika jangwa. Mmea huu mara nyingi unaaminika kuwa ni wa dawa za kiasili. Mmea huu mara nyingi hutumika kutibu maumivu na magonjwa tofauti tofauti ambayo yanaweza kusababisha adhara kwenye miili ya watu.

Huu ni mmea ambao umemea jangwani. Mmea huu mara nyingi hutumika kama dawa. Dawa hizi ni pamoja na zile ambazo ni za kiasili ambayo huweza kutibu magonjwa tofautitofauti na hutumika kwa kiasi ambacho wale watu wakiasili huwa wanaelewa.